Mfumo bora kabisa wa hidroponiki wenye tabaka nyingi, unaweza kuona mimea midogo yenye afya pengine boga za majani ukistawi bila udongo kwenye mifereji meupe ,viungu vidogo vyenye matundu vinashikilia kila mmea kuruhusu mzizi yao kufikia maji yenye virutubisho yanaopita kwenye mfumo.

Mchoro wa karibu wa mfumo mweupe wa bustani wima. Unaweza kuona mimea yenye afya ya kijani kibichi, pengine mboga za majani zikikua kutoka kwenye forsa zake. Mandhari iliyofifia inaonyesha mazingira ya nje, labda yenye mwanga mzuri wa asili, mfano mzuri wa njia bora ya kukuza mazao.

Mfumo wa kilimo cha hydroponiki unaweza kuona mimea midogo ya kijani ikikuwa katika mifereji meupe inayofanana ,kila mmea umeshikiliwa kwenye kikapu cha wavu bila kuonekana udongo kwani mizizi yao ungelowa kwenye maji yenye virutubisho yanayozunguka ndani ya mifereji ,huu ni mfumo safi unawafaa na usiohitaji udongo wa kulima ,mara nyingi hutumika katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kuboresha uzalishaji wa mazao na kuifanya.

Shamba la kisasa linalokuza mboga za majani zenye rotuba. Unaweza kuona wazi njia mbili za ukuzaji. Safu za mimea zianazostawi katika mifumo ya kisasa ya haidroponiki ambapo zinazalishwa kwenye mabomba yaliyojazwa maji na kando yao, safu zinazokuwa kwenye vitanda vya kawaida vya udongo.

Wanaume wawili wanakagua safu za mimea mirefu yenye afya, labda pilipili au nyanya. Mimea hiyo inakua katika mifuko iliyopangwa vizuri ikisaidiwa na kamba zilizoninginia kutoka kwenye paa lenye upinde lisiloonekana wazi. Eneo hili linaonyesha kilimo kinachodhibitiwa kikamilifu huku wanaume wakichunguza kwa bidii mazao katika mazingira haya bora ya kilimo.

Tazama shamba hili la kisasa la wima. Unaona safu kadhaa za mboga za majani zenye afya zikikua juu kwenye minara meupe maridadi. Mimea hii imetundikwa kutoka juu ikionyesha njia ya kisasa ya kilimo inayookoa nafasi. Ni mfano mzuri wa kilimo cha mazingira yaliyodhibitiwa.

Mwanaume, pengine mkulima au mfanyakazi wa kilimo, anahudumia safu za mimea. Mimea imepangwa vizuri kwenye mifuko myeupe ya kukuza, ikipendekeza njia ya kisasa ya kilimo, labda haidroponiki. Mpangilio huu unaonyesha kilimo cha mazingira yaliyodhibitiwa, kinacholenga kuboresha ukuaji wa mazao.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki cha wima uliotengenezwa kwa mabomba ya PVC . Kuna viwango vingi ambapo mimea mbalimbali ikiwemo mboga za majani zenye rangi nyekundu na kijani zinastawi. Chini yake kuna tangi la maji yenye virutubisho ambalo husukumwa na pampu kulisha mimea. Ni mfumo mdogo usiotumia udongo unaofaa kwa maeneo madogo ya nje.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics labda ndani ya jengo. Tunaona mifereji mieupe enye mimea kwenye vikapu. Kushoto kuna mimea ya strawberry kulia kuna basil na labda beatroot zote zikiustawi bila udongo. Mirija mieusi inapeleka maji enye virutubisho kutoka kwenye tanki. Ni njia bora ya kukuza mazao mbalimbali.

Mfumo wa kilimo wa haidroponiki ambapo mimea ya majani mabichi yenye kupendeza inakua bila udongo. Imewekwa kwenye mifereji mieupe inayofanana na pvc , sehemu ya mfumo inayopeleka maji yenye virutubisho mmoja kwa mmoja kwenye mizizi yao kupitia neli wazi. Unaeza ona viunganishi na vifuniko kwenye mifereji, vyote imewekwa kwenye msingi wa manjano ikionyesha njia bora ya kilimo isiyo na udongo.

Safu ya mabomba meupe yenye mimea ikikua kutoka humo. Mfumo huu umenyanyuliwa na muundo wa kusaidia na mimea imepangwa vizuri kuashiria shughuli ya kilimo iliyopangwa vizuri na yenye ufanisi. Ni njia ya kisasa ya kilimo iliyotumia maji na virutubisho badala ya udongo.

Uzuri wa kilimo wima, engine wa hydroponics . Mimea kama kangkung inakua kwenye bomba refu jeupe kutumia udongo bandia. Chombo cha bluu chini kinatumika kama tanki la maji, labda kusukuma virutubisho kwa mimea. Ni njia bora na isiyochukua nafasi kubwa ya kilimo inayofaa mjini.

Mfumo wa kulima uyoga ndani ya jengo. Kuna mifuko mikubwa iliyoning'inia ikiwa imejaza uyoga wa rangi ya kahawia kijivu. Mpangilio huu wa wima unaungwa mkono na fremu za chuma. Unaonyesha matumizi bora ya nafasi wa kilimo. Ni mfano wazi wa mazingira yanayodhibiti kwa ukuaji mzuri wa uyoga.

Ndani ya zizi kubwa la ng’ombe wa maziwa lililojaa ng’ombe weusi na weupe. Unaweza kuona wengi wao wakipumzika vizuri katika vizimba vyao binafsi vilivyotenganishwa kwa vyuma imara. Juu, feni kubwa zinaashiria mazingira yenye uingizaji hewa mzuri muhimu wa faraja yao. Muundo wa zizi, pamoja na paa zake zinaonekana, uonyeshaji shughuli thabiti uliyopangwa wa kilimo, labda ikilenga uzalishaji bora wa maziwa.

Shamba kubwa la kuku wa kibiashara iliyojaa kuku weupe .Unaweza kuona mifumo ya kulishia kiotomatiki ikipita urefu wote wa jengo iliyoundwa kwa ajili ya ukuaji bora. Ni shughuli kubwa inayoonyesha mbinu za kisasa za ufugaji wa kuku zenye udhibiti wa hali ya mazingira wa ndege hao.

Shamba kubwa lenye kupendeza la kabichi za kijani kibichi. Zikipangiliwa katika safu nadhifu zinazoonyesha mbali. Kila kabichi inaoonekana kamili na yenye afya ikionyesha mavuno mengi. Ni eneo la kilimo lililopangwa vizuri na lililostawi.

Shamba zuri la kahawa lililojaa uhai, mimea ya kahawa yenye rangi ya kijani kibichi imejaa matunda ya kahawa ya manjano na mekundu yaliyoiva ikionyesha mavuno tele. Mwanamke aliyevaa kilemba cheupe na sketi ya samawati na kitambaa cha kichwa amesimama katikati ya mimea labda akitunza mazao. Kwa mbali, safu ya miti mirefu inaweka ukingo wa siku safi na angavu.

Mandhari ya kuvutia ya shamba kubwa la kilimo likifunikwa na rangi ya kijani kibichi ,safu nadhifu za mazao machanga labda mahindi au soya zimetandawa kuelekea upeo wa macho ,trekta ya kijani kibichi inachukua nafasi ya kati ni kufanya kazi kwa bidii ikishuka mmoja ya safu ikitunza mimea ni taswira wazi ya kilimo cha kisasa kikifanya kazi ikionyesha ufanisi na ahadi ya mavuno.

Shamba kubwa la mimea ya kabichi enye rangi ya kijani kibichi iliyopangwa vizuri katika safu ndefu zinazofanana. Kabichi inaonekana yenye afya na tayari kuvunwa, ikikuwa kwenye udongo mwekundu hudhurungi. Kwa mbali, unaweza kuona mstari wa miti na dalili za makaazi ya vijijini, chini ya anga lenye mawingu.

kubwa la ndani labda shamba la ng'ombe wa maziwa lililojaa ng'ombwe wengi weusi na weupe. Kwa mbele, mstari wao unaonekana wakiwa na vitambulisho vya njano masikioni mwao wakionekana wakila kutoka kwenye vyombo. Mbali zaidi, ng'ombe wengine zaidi wamejaza jengo hilo kubwa lenye hewa ya kutosha kuashiria shughuli kubwa ya kibiashara ya ufagaji wa mifugo.

Shamba kubwa na lenye kupendeza. Mistari mirefu ya mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi, pengine kabichi inaenea mbali. Udongo wenye rutuba wenye rangi ya kahawia, unalea mimea hii yenye afya, ikionyesha mavuno mengi. Nyuma, ardhi inapanda taratibu kuelekea upeo wa macho nikidokeza mashamba mengine makubwa chini ya anga pana ni picha tulivu inaonyesha wingi wa

Kituo kikubwa cha kilimo kikiongozwa na safu ndefu nyepe zenye paa zilizopida. Majengo haya yametumika kwa kililmo cha kisasa. Mbele kuna mistari ya mimea midogo kuashiria kilimo kinachoendelea huku nyuma kukiwa na milima chini ya anga lenye mawingu. Huu ni mfano wazi wa mbinu za kisasa za kilimo zilizounganisha kati mazingira ya vijijini.

Banda la kuku lililojaa kuku wengi wa kahawia wanaotaga mayai. Wanajishughulisha na kula kutoka kwenye vyombo vya chakula na kunywa maji kutoka kwenye vinywaji. Kuku hawa wanaonekana wenye afya na wamewekwa ndani ya banda kubwa lenye mwanga wa asili kama inavyotarajiwa katika shamba la kuku ya mayai.

Huku nadhifu za mazao mabichi huku maji yakitirika kikamilifu kati yao kwenye mifereji hii inaonekana kama mfumo wa umwagiliaji wa mifereji ambapo maji huelekezwa ili kulisha mimea ,kuna mkondo unaonekana kwenye maji na michirizi au kuto fulani ikionyesha mtiririko thabiti shambani, udongo unaonekana kuwa na maji mengi na matope jambo ambalo ni la kawaida wakati wa.

Shamba lililotayarishwa vizuri, tayari kwa kilimo. Unaweza kuona matuta safi yaliyoinuka ya bustani yaliyolimwa upya na udongo wa kahawia uliokolea. Kwenye kila tuta kuna mpira nyeusi ya umwagiliaji wa matone iliundwa kumwagilia mazao kwa ufanisi. Bomba kuu la samawati mbele linasambaza maji kwenye mfumo. Nyuma kuna mistari minene ya miti chini ya kile kinachoonekana kama anga safi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukifanya kazi vizuri. Unaweza kuona wazi vinyunyizi vyeusi vya matone vikitoa maji, tone kwa tone, moja kwa moja kwenye udongo karibu na shina la mmea. Bomba nyeusi inayonyambulika inaunganisha vinyunyizi hivi, vikisafirisha maji kwa ufanisi. Udongo karibu na mmea unaonekana unyevu, ikionyesha jinsi ya mfumo huu unavyopeleka maji, haswa pale panapohitajika.

Shamba lililostawi likitumia mfumo bora wa umwagiliaji wa matone. Mirija nyeusi imetandazwa kando ya safu za mimea michanga, kijani kibichi, huku visambazi vidogo vya kijani vikipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi. Udongo mweusi wenye rutuba unaonekana wazi na una unyevu, ikionyesha umwagiliaji mzuri. Njia hii huhifadhi maji na kuhakikisha kila mmea unapata kile unachohitaji kwa ukuaji mzuri; ni mbinu nzuri kwa kilimo cha kisasa.

Shamba la kilimo liloandaliwa kwa mistari ya udongo uliolimwa tayari kwa mazao ,mfumo maarufu wa umwagiliaji wa matone umewekwa ukijumuisha bomba kuona hosi nyingi ndogo nyeusi zinazopita kwenye mistari zilizoundwa kumwagilia mimea kwa ufanisi, kwa mbele kuna roli kubwa ya bomba la umwagiliaji na rundo la hosi za ziada ikionyesha uwekaji unaoendelea au ukamilishaji wa mfumo hivi karibuni.

Shamba lenye rotuba linalomwagiliwa maji kwa ufanisi. Safu ya vinyunyuzio vilivyopangwa vizuri kwenye bomba kuu, linamwagilia maji mazao machanga ya kijani kibichi. Kila kinyunyizio husambaza maji kwa mapana na kwa mviringo kuhakikisha usambazaji sawa juu ya udongo mweusi na wenye rutuba. Hewa ina ukungu inaonekana kutokana na matone madogo ya maji ikionyesha ufanisi wa mfumo katika kukuza mimea.

Shamba la kilimo lenye mimea midogo, pengine mahindi, ikiwa inanyweshwa maji. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba kubwa kuingia kwenye mifereji kati ya safu za mimea. Njia ya kawaida ya kunyweshwa mazao. Mandhari haya yanaonyesha mchakato muhimu, wa kupeleka maji ili kuhakikisha ukuaji mzuri wa mimea.

Shamba lenye mimea michanga iliyopandwa kwa mistari nadhifu kwenye udongo mwekundu kahawia. Unaweza kuona aina mbili tofauti za mimea; mimea mirefu upande wa kushoto labda mahindi na mimea midogo upande wa kulia labda mboga za majani. Mfumo mweusi wa umwagiliaji wa matone unaendesha kando ya kila mstari, Ukifisha maji moja kwa moja kwenye mimea kwa ufanisi.

Shamba kubwa la kilimo likinyweshwa maji. Safu ndefu na nadhifu za mazao mabichi zinatanda kote shambani. Vinyunyizia maji kadhaa vinaonekana vikinyunyizia maji juu angani, vikinywesha vizuri eneo hilo kubwa. Udongo kati ya safu unaonekana kuwa mweusi na unyevu kudhibitisha umwagiliaji unaoendelea. Huu ni mfano wa kilimo cha kisasa ukionyesha umuhimu wa umwagiliaji katika kupata mavuno mengi.

Shamba likimwagiliwa maji una mpira mrefu wa maji uliolala kwenye njia yenye matope ukisukuma maji kuelekea mfumo mkubwa wa kunyunyuzia maji upande wa nyuma ,unaweza kuona wazi maji yakinyunyuziwa juu ya shamba la mimea ya kijani kibichi upande wa kushoto, ardhi yenye unyevu unyevu na tope inaashiria huu umwagiliaji unaendelea ni taswira halisi ya umwagiliaji wa kisasa.

Shamba lenye mimea mikuu inamwagiliwa maji. Bomba refu jeupe linafuata kando ya mimea likinyunyuza maji kwenye mifereji yenye matope. Unaweza kuona wazi maji yakifikia mimea kuashiria mfumo bora wa umwagiliaji unaofanya kazi katika eneo hili la kilimo.

Mbinu wa umwagiliaji wa kilimo uliowekwa kwenye udongo mwekundu. Unaweza kuona mabomba makuu mawili yakipita kwenye mfereji na mirija mingi midogo meusi ya matone ikichipuka kutoka kwake. Viunganishi vya kijani na vinyunyizio vinaonekana kwenye mrija huu, vikitoa maji moja kwa moja kwenye udongo. Kuna ushahidi wazi wa maji, kuonyesha mfumo unafanya kazi kikamilifu.

Bustani ya ndani pengine chafu, yenye safu nadhifu za mimea michanga inayokua, kwenye udongo wa kahawia Mfumo mweusi wa umwagiliaji wa matone ,kutoa maji moja kwa Moja kwenye shina la ,Kila mmea. Nyuma yale yanaonekana kama biriganya yanaonekana kwenye mmea mirefu. Mpangilio huu unaangazia mazingira ya kilimo yanayothibitiwa kuboresha ,ukuaji na kuhifadhi maji.

Shamba la maji linalostawi, likimwagiliwa .Bomba kubwa linapita kando ya ukingo wa shamba, likinyunyiza maji moja kwa moja kwenye shina za mimea mirefu ya kijani kibichi .Udongo umelowa pale maji yanapopita ,kuhakikisha mazao yanapata unyevu muhimu .Huo ni mfano wazi wa mfumo bora wa umwagiliaji unaotumika katika kilimo.

Shamba likimwagiliwa maji. Unawezakuona mifereji mkuu wa maji mbele, mirija myeupe kadhaa inachota maji kutoka mfereji huu na kuyapeleka kwenye vijito kati ya safu za mimea ya kijani kibichi yenye afya. Njia hii iitwayo umwagiliaji wa mifereji inahakikisha mmea inapata maji inavyohitaji. Eneo hili linaonyesha njia ya kawaida na bora ya kumwagilia mashamba muhimu kwa ukuaji mzuri wa mazao.

Safu za mimea ya kijani kibichi na nyekundu iliyokolea zinaenea shambani. Tunaona mfumo bora wa umwagiliaji ukifanya kazi na vinyunyizio vikiweka maji mimea kikamilifu vikinyunyiza matone ya maji juu ya ardhi. Ni mfano wazi wa kilimo cha kisasa kuhakikisha ukuaji mzuri chini ya anga la mawingu.

Shamba kubwa la kilimo chini ya anga safi. Tunaona mistari mingi sambamba ya mimea miche ya kijani kibichi ikiota kwenye udongo uliotayarishwa vizuri. Katikati ya kila mstari, maji yanatiririka kwa utulivu kwenye mifereji ya umwagiliaji ikionyesha wazi mfumo wa kumwagilia maji. Katika sehemu ya mbele inaonekana plastiki inaweza kutumika kuhifadhi unyevu. Shamba linaenea mbali likipakana na miti ikionyesha operesheni ya kilimo iliyosimama vizuri.

Bustani iliyopangwa vizuri au shamba dogo lenye mimea midogo iliyopangwa kwa safu kinachoonekana wazi ni mfumo bora wa umwagiliaji wa matone unaofanya kazi. Bomba kuu la samawati linapita kando ya shamba likipeleka maji kwenye mistari nyembamba nyeusi ambayo inapeleka maji moja kwa moja kwenye shina la kila mmea.

Shamba lililopangika vizuri lenye mistari ya mimea michanga ya kijani kibichi ikienea mbali. Kila mstari una bomba nyeusi ya umwagiliaji wa matone ikipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa ufanisi. Shamba linaonekana limetunzwa vizuri, ikionyesha mbinu za kisasa za kilimo zinazolenga kuhifadhi maji na ukuaji bora wa mazao. Ni mfano wazi wa kilimo bora.

Unachokiona hapa ni kilimo cha kisasa kikifanya kazi. Tuko shambani, labda tukilima maharagwe ya soya na bomba maalum. Bapa linatoa maji mahali panapohitajika kabisa. Njia hii bora ya umwagiliaji inahakikisha mazao yetu yanapata kiasi kinachofaa cha unyevu, yakihifadhi maji na kusaidia kukuza mavuno yenye afya na mengi chini ya anga wazi.

Katika shamba hili tunaona mfumo wa umwagiliaji wa matone, kuna mimea mirefu ya kijani iliyopandwa kwa mistari na bomba kuu jeusi likipita katikati, kuna mabomba madogo yanayotoka kwenye bomba kuu yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mimea ,pia kuna nailoni nyeusi chini inayotumika kuzuia magugu na kuhifadhi unyevu wa udongo huu ni mfumo bora wa kilimo.

Mistari nadhifu ya mimea michanga ya kijani kibichi na maji yakitiririka taratibu kupitia mifereji iliyo katikati yao. Mbele kuna muundo wa zege unaotumika kama chanzo cha kusambaza maji na unalisha mabomba mawili yanayopeleka maji kwenye mifereji.